Dawa ya kimiminika ambayo inatumiwa na wanyama wa kufugwa, kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Msichana akiwa amesimama katika duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika pakti za plastiki na kupangwa kwenye rafu za mbao kukiwa na meza kubwa ambayo ina vifurushi vidogo vilivyo na pembejeo za kilimo.

Duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa na kupanga kwenye rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo, huku nje kukiwa na wateja ambao wanasubiri kupatiwa huduma.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa ikiwa imehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile kondoo, ng'ombe mbuzi ikwa imeifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo linamaandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na picha za mifugo mbalimbali.

Dawa ya mifugo ikiwa imehifadhiwa katika boksi, lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa mbwa na paka ambayo inatibu maungio ya mifupa ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi, lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, namna ya kutumia pamoja na picha ya mbwa.

Vijana wa kiume, wakiwa katika duka ambalo linauza dawa za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo. Kukiwa na chupa za plastiki zilizowekwa juu ya meza ambayo ipo ndani ya duka hilo.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku na ndege, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ikiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa wa wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa paka na mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika kopo dogo lililofungwa vizuri ili isimwagike pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile; kupe au mbung'o, ambao wanapenda kuishi kwenye manyoya au ngozi za mifugo kama: ng'ombe nguruwe, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiwa katika kopo dogo la rangi nyeupe.

Duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimeifadhiwa katika makopo ya plastiki. kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia zikiwa zimepangwa katika rafu za mbao zilizopo katika duka hilo.

Dawa kwa ajili ya mifugo ikiwa imeifadhiwa kwenye chupa na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi ambalo linaonyesha jina la dawa hiyo pamoja na maandishi ya namna ya kutumia.

Dawa kwa ajili ya mifugo maalumu inayotumika kwa vifaranga, ambayo ina madini pamoja na virutubisho muhimu vinavyowasaidia vifaranga hao kukua kwa haraka, ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa kwenye makopo ya plastiki, kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia yakiwa yamepangiliwa kwenye rafu za chuma.

Dawa ya mifugo maalum inayotumika kwa ajili ya kuku ikiwa imehifadhiwa kwenye kopo la rangi nyeupe, lililofungwa vizuri kukiwa na karatasi lililobandikwa ambalo lina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kondoo na mbuzi ambayo ina madini maalumu inayosaidia mifugo hao kukuwa haraka, ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa plastiki.

Kijana wa kiume akiwa katika banda ambali limetengenezwa kwa kutumia mbao, lililo na vinyesi vya wanyama ambavyo hutumika kama mbolea inayoenda kutumika katika mashamba inayofanya udongo kuwa na rutuba na kusaidia mazao kukua.

Bango kubwa, ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa limening'inizwa na kupakwa rangi ya kijani pamoja na maandishi meupe yenye rangi ya njano. Likionyesha kuwa pembejeo za kilimo zinapatikana katika sehemu hiyo kwa jumla na kwa rejareja.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile:kupe au mbung'o ambao wanapenda kuishi katika manyoya au ngozi ya mifugo, kama:ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri.

Dawa ya kimiminikia inayotumika kwa mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo. Ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo iliyofungwa ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi la karatasi ngumu ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina ya dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Chumba cha ofisi kikiwa na meza iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia, pamoja na viti viwili vyeusi ambavyo hukaliwa na mtu mmoja mmoja. Juu ya meza hiyo kukiwa na chupa za plastiki ambazo zina dawa za mifugo, pamoja na chupa ya maji ya kunywa.

Dawa ya wanyama kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Nyumba kubwa la gorofa lenye madirisha makubwa lenye vioo na mageti mawili ambapo panafanyika shughuli za uzalishaji wa pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea pamoja na mbegu za mazao.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ambayo ina virutubisho na madini, yanayo saidia kuku kukua kwa haraka ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Dawa ya mifugo mfano ng’ombe, mbuzi ,kondoo ambayo imehifadhiwa vizuri kwenye kopo la rangi jeupe likiwa limefungwa ili isimwagike, kukiwa na kibandiko ambacho kina maandishi ya dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile kupe au mbungo ambao wanapenda kuishi kwenye manyoya au ngozi ya mifugo kama ng'ombe mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi, ambayo imetoa mikungu iliyo na ndizi ambazo zimekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Zikiwa zimefunikwa kwa mfuko wa plastiki, ili ndege wasiweze kuzila.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mchanganyiko wa mazao ya mahindi pamoja na matikitimaji, ambayo yako tayari kwa ajili ya zoezi la uvunaji na kwenda kuuzwa katika masoko.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, wakiwa wanachuma matunda ya rangi ya kijani pamoja na nyekundu, wakiweka kwenye kapu ili kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya za rangi nyekundu na kijani, akichuma zile zilizoiva na kuzihifadhi katika kreti ambazo anapeleka masokoni kwa ajili ya kuziuza.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika mimea mirefu, ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vyenye udongo wenye rutuba. Nyanya hizo zikiwa ni za rangi nyekundu na kijani tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa katika masoko ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi, wakivihifadhi katika magunia marefu na kufunga kamba kwa juu ili visimwagike, vikiwa tayari kwa kupakizwa kwenye gari ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wamebeba ndoo kubwa za rangi nyeusi, ambazo zimejazwa mbegu za zao la kahawa, wakizimwaga katika eneo lililotandikwa turubai kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu wakiwa wamevivuna kwa kuvichimbua chini, kisha kukata majani ambayo huota kwenye vitunguu hivyo na kuvipangilia katika magunia ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya njano, akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma mbegu za zao hilo, akizikagua kama zipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji, wakiyakwanyua kutoka kwenye mimea na kuyakusanya katika kundi kubwa ambapo hupakiwa katika magunia marefu yanayopelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi, ambayo yamevunwa na kupakiliwa katika makreti tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kufanyiwa mauzo.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi, ambayo inatoa mikungu iliyo na ndizi ambazo pindi zitakazokomaa vizuri hupelekwa masokoni ili kufanyiwa biashara ya uuzaji.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo kwa kuchimbua chini na kupanga kwenye magunia ambayo huenda kuuzwa katika masoko.

Maparachichi yaliyochumwa kutoka kwenye mti mrefu na kuhifadhiwa katika makreti, ambayo ni ya rangi ya njano yakiwa tayari kwajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi ambavyo vimevunwa na kukusanywa katika kundi kubwa, vikipangiliwa kwenye magunia ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa rika tofauti, wakiwa wamejikusanya sehemu moja wakiwa wametandika mifuko chini na kuweka matunda yatokanayo na zao la kahawa, ambapo wanachambua yale mazuri wakihifadhi kwenye magunia ili kuenda kuuzwa masokoni.

Shamba kubwa ambalo limelimwa zao la nyanya, ambazo zimeshastawi vizuri kutoka katika miche mirefu, nyanya hizo hupelekwa masokoni, kwa ajili ya kuuzwa pindi zitakapovunwa.

Kundi la watu wakike na wakiume wakiwa wamejikusanya sehemu moja, wakichambua matunda yatokanayo na zao la kahawa, ambapo wanachagua zile nzuri na kuzipeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa ambalo limepandwa miti ya mipapai mifupi, akiwa amebeba mapapai mawili, akiyakagua kama yapo tayari kwa zoezi la uvunaji na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa ambalo limepandwa miti mifupi ya mipapai, akiwa anachuma tunda hilo na kuliangalia vizuri kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, kwa kuyakwanyua kutoka kwenye miche na kuyahifadhi katika ndoo, ambapo anapeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Msichana akiwa katika shamba ambalo lilipandwa zao la mananasi ambayo yamevunwa na kupakizwa katika gari kubwa likiwa tayari kwa ajili ya kupeleka mazao hayo masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katikati ya miti mingi ya mikahawa akiwa anachuma matunda ya zao hilo, na kukagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Vijana wawili wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu, ambavyo vimechimbiwa chini ya ardhi, vikiwa vimetoa mimea mirefu ya rangi ya kijani, kumaanisha kuwa vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wa kiume, wakiwa wamekaa katika eneo ambalo limetandikwa maturubai, wakiwa wanafanya zoezi la uchambuzi wa mbegu za zao la kahawa, ambapo zile nzuri wanaziuza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri, wakiwa wanafanya shughuli ya kupanga viazi vitamu katika makreti ya rangi ya kijani na ya bluu, ili kuvipeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la karoti wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuchimbua kutoka chini huku wakiosha kwenye karai lililo na maji kisha kupangwa kwenye magunia kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo kwa kuchimbua chini na kupanga katika makundi ambavyo hupelekwa masokoni kwaajili yakuuzwa.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la viazi, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka kwenye aridhi na kukusanywa sehemu moja tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Shamba kubwa ambalo lina miti mingi ya mikahawa, ikiwa na matunda yaliyostawi yenye rangi nyekundu na ya kijani, yakiwa tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua kutoka ardhini na kuvipanga katika makundi makundi; ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya, ambazo zimestawi kutoka kwenye miche mirefu, chini kukiwa na mabomba yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone. Nyanya hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo lina miche mirefu iliyostawi kwa kunyooka ikifata fito za miti, ambapo inatoa zao la nyanya ambazo zikiwa tayari hupelekwa katika masoko ili kuuzwa.

Migomba ambayo ipo ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa mianzi pamoja na mbao, ambapo utoa mkungu mkubwa wenye ndizi nyingi zinazopelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa mazao hayo na kuyapangilia kwenye makreti ambayo yanapakiwa kwenye chombo cha usafiri, na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililo pandwa miti mifupi ya mipapai ambapo kila mmoja ina kundi kubwa la mapapai yalikiwa tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika eneo lenye kivuli utokanao na mti mrefu wakiwa wamefanya zoezi la uvunaji wa maparachichi wakiyahifadhi katika makreti ya rangi ya bluu tahari kwajili ya kupeleka masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume ambaye amevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la matikiti maji, ambapo amebeba tunda hilo begani huku mengine ikiwa chini, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume alievaa fulana ya rangi ya bluu akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa akiwa anachuma mbegu za zao hilo, akitazama kama ipo makini kwajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Magunia marefu ambayo yamejazwa viazi, juu kukiwa kumefungwa na kamba ili zisimwagike. Yamepangwa pembezoni mwa barabara ya vumbi, ikiwa tayari kwa ajili ya kupakizwa kwenye magari na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka chini na kukatwa mimea ambayo inaota kwenye vitunguu hivyo; kisha kupangiliwa vizuri katika vifurushi vidogo ambavyo hupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kike akiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, akiwa makini katika kuchuma mbegu za zao hilo, ambazo zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti mingi ya mipapai, iliyojipanga katika mistari, kila mmoja ikiwa na kundi kubwa la mapapai, ambayo huvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti mingi ya mpapai iliyojipanga katika mistari iliyonyooka, kila mmoja ikiwa na fungu kubwa la mapapai, ambalo huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi kwaajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka kwenye ardhi, na kupangwa katika makundi makundi ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zikiwa zimeshavunwa kutoka kwenye mimea na kupangwa katika makreti ya rangi nyeusi, nyanya hizo hupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuziuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa , lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anakagua nyanya hizo kama zipo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa .

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mahindi, akiwa anamenya hindi moja ili kulikagua kama tayari limeshakomaa ilikulipelekwa masokoni kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya, katika mpangilio wa mistari iliyonyooka. Nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu na kijani, zilizostawi kutoka kwenye miche mirefu, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya kukata vichane vya ndizi kutoka kwenye mikungu na kuvipanga katika makreti, ili kupeleka sokoni kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo, kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi na kuvikusanya katika kundi kubwa, ambapo huvipangilia katika magunia ili kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba ambalo limepandwa mboga za majani, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa mboga hizo, ili kuzipeleka masokoni kwa ajili ya kuziuza.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali kama vile nyanya pamoja na mboga za majani, ambapo mazao hayo pindi yakikua huvunwa na kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimeshakua tayari kwa mavuno na kwenda kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuziuza.

Wakulima wakiwa katik shamba ambalo limepandwa zao la nyanya zilizostawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambayo imepandwa katika vifurushi vidogo vya rangi yeupe vilivyo na udongo. Nyanya hizo zikiwa tayari kwajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mzee akiwa amesimama katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa akiwa amechuma mbegu za zao hilo na kuzihifadhi katika kopo dogo ambapo hupeka masokoni kwajili ya kuziuza.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji wa ndizi kwa kuzikata kutoka kwenye mgomba mrefu na kuzipeleka masokoni kwa ajili ya kuziuza.

Wakulima wakiwa wamekaa chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri, wakiwa wanafanya shughuli yaumenyaji wa mahindi wakiyapangilia vizuri ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi na mirefu ikiwa imetoa mikungu ya ndizi, ambazo zipo tayari kwa ajili ya uvunaji nakupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wameketi katika mashamba makubwa yaliyopandwa miti mingi ya mikahawa, wakiwa wanachambua mbegu za zao hilo, wakizihifadhi katika magunia ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuziuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la mahindi yakiwa yamevunwa na kumenywa, Kisha kupangiliwa katika magunia marefu ambapo hupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa anafanya shughuli ya kupangilia nyanya zilizosambazwa chini kwenye makreti, ambazo zinapakizwa katika baskeli na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa, ambalo limepandwa zao la karoti kwa ajili ya biashara, zikiwa zimevunwa kwa kuchimbuliwa chini na kung'olewa majani ambayo yanayoota kwenye karoti hizo, zikiwa ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo lina miti mingi ya mikahawa, ikiwa ina matunda ya rangi nyekundu na ya kijani, ambayo ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililolimwa nyanya, ambazo zimekua kutoka kwenye miche mirefu ya rangi ya kijani iliyopandwa katika vifurushi vidogo vya mifuko mieusi ikiwa ina udongo wenye unyevu unyevu ndani yake.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, ambapo wanafanya shughuli za uvunaji, wakivichimbua kutoka kwenye ardhi na kupanga katika makreti, ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa mazao hayo, ambayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, au kupelekwa majumbani kwa ajili ya chakula.

Migomba mirefu ambayo imejikusanya sehemu moja ikiwa ndani ya uzio uliyotengenezwa kwa mabati. Migomba hiyo huwa inatoa mikungu mikubwa ya ndizi ambayo inapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma chenye mapanga yanayozunguka na kukata nyasi refu ambazo zipo katika mashamba makubwa kwa ajili ya maandalizi ya kilimo.

Mashine za kisasa ambazo ujiendesha zenyewe zikiwa zinapita katika barabara maalumu iliyotengenezwa katikati ya mimea ambayo hutumika kubeba vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na mazao ya shambani.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanakuwa ndani ya chumba chenye mitambo au mashine, ambayo hufuatilia ukuaji wa mazao hayo kwa kupima hali ya joto iliyopo katika chumba hicho, mwanga unaotoka kwenye taa zilizofungwa juu pamoja na unyevu uliopo katika udongo.

Mashine ndogo na ya kisasa, ambayo inasukumwa na mikono miwili, inayotumika kama mbadala wa jembe la mikononi, kwa kuwa ina injini inayozungusha vyuma vyenye ncha kali, ambavyo hutifua ardhi na kufanya udongo kuwa laini ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua udongo au ardhi, ili kurahisisha wakati wa kupanda mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ambayo inavuta vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi, ili kurahisisha wakati wa kupanda mbegu za mazao mbalimbali, katika mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali ambavyo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu katika mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa nyuma na ya mbele madogo ikiwa, inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanazunguka na kukata nyasirefu zilizopo katika mashamba makubwa.

Mashine ndogo ya kisasa ambayo ina matairi madogo ikiwa ina vyuma vinavyozunguka vyenye ncha kali vinavyokata nyasi refu zilizopo mashambani na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambao kuna mashine au mitambo ambayo inapita kwenye barabara maalumu iliyotengenezwa katikati ya mimea, inayoangalia au kufwatilia ukuaji wa mazao hayo pia inatumika kubeba vifaa mbalimbali pamoja na mazao yaliyovunwa.

Mashine ya kisasa ambayo ina matairi madogo inayotumika kwa ajili ya kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba, ambapo ina inginei inayozungusha vyuma vyenye mapanga makali yanayokata nyasi hizo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ambayo inatumika kwa ajili ya ulimaji katika mashamba makubwa. Ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi katika sehemu maalumu au mitambo ambayo mwanga hutokanayo na taa zilizofungwa juu, mabomba yanayoleta maji ya mazao pia kuna kupimwa hali ya joto katika chumba hicho ilikuhakikisha mazao yanakuwa pasipokuwa na tatizo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye ncha kali, ambavyo vinatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa mazao yaliyopandwa, katikati kukiwa na barabara maalumu, iliyotengenezwa ambapo mashine hiyo inapita, muda mwingine inatumika kwa ajili ya kubeba mazao au vifaa mbalimbali.

Mashine ndogo ya kisasa inayosukumwa na mikono ikiwa na matairi madogo na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo ya kisasa inayo sukumwa na mikono miwili ambayo hutumika kama mbadala wa jembe la mkononi, ikiwa ina injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyo tifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanazunguka na kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba.

Mashine ya kisasa, ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa na matairi madogo na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo inajiendesha yenyewe, ikipita katika barabara maalumu zilizotengenezwa katikati ya mimea ikiwa inatumika kubeba mazao au vifaa vingine mbalimbali.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali, ambavyo vinatifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ambayo inatumika kwa ajili ya kulimia mashamba makubwa, ikiwa na chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki aina ya kambale, wakiwa katika kisima kikubwa kilichojazwa maji mengi na masafi, juu kukiwa na kitambaa cha rangi nyeusi kilichowekwa, ambacho kinawalinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wakiwa ni wa rangi ya njano, wakiogelea katika maji masafi ambayo yapo katika tanki dogo lililotengeneza kwa kutumia vioo, ndani kukiwa na urembo wa mti uliokauka.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo, wenye rangi nyekundu na wengine wenye rangi ya zambarau, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo. Pia kukiwa na mwanga wa kutosha utokanao na taa iliyofungwa juu, pamoja na maua ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa samaki wa aina tofauti tofauti, ambao unafanyika katika visima vikubwa vilivyo na maji masafi ambapo visima hivyo vimetengwa katika makundi ambayo wanafugwa samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo, wenye rangi nyekundu na ya njano, wakiwa katika maji masafi yaliyopo kwenye tangi dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo; pia kukiwa na taa iliyofungwa juu ya tangi hilo, inayotoa mwanga wa kutosha.

Tanki ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na kioo, ndani yake kukiwa na maji masafi pamoja na urembo wa maua ambayo hutumika kwaajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo.

Ufugaji wa samaki wakiwa katika bwawa kubwa lenye maji mengi na masafi, ambapo samaki hao wanavuliwa kwa kutumia wavu wenye matobo madogo ambayo yanawazuia washindwe kutoka.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima kilichochimbwa na kuwekwa maji masafi, ambapo kina wavu juu unaoalinda samaki hao wasiweze kuliwa na ndege.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, pia kuna mizani ambayo inatumika kupima kiasi unachohitaji mfano wa bidhaa hizo ni mahindi, maharage aina mbalimbali na bidhaa nyingine nyingi.

Bidhaa za vyakula ambavyo vimetokana na mazao ya shambani, vikiwa vimehfadhiwa katika magunia marefu ya rangi ya kupangwa katika mistari, iliyonyooka ambapo vinauzwa mfano ni mahindi, maharage na mchele.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi ya bluu na kofia nyeupe akiwa amechuchumaa katika eneo ambalo limekatwa mti, akichimba shimo ili kupanda mche mdogo wa miti katika eneo hilo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, pia kuna maporomoko ya maji yanayotoka sehemu za juu yakipitia katika miamba, na kufika chini na kutengeneza shimo ambalo limetokea kutokana na mmomonyoko w audongo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga vya rangi ya kijani, kukiwa na dimbwi ambalo lina maji yaliyotuama, kukiwa na nyasi refu ambazo zinaanza kuota katika dimbwi hilo.

Mzee akiwa amechuchumaa akikagua miche midogo ya miti ambayo imepandwa katika mifuko ya rangi nyeusi, ikiwa ina udongo wenye rutuba na unyevu ambao unasaidia miti hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika bustani, ambapo kuna miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, ambayo ina udongo mlaini ulio na rutuba na unyevu, unaosaidia miche hiyo kukua, ambayo inaenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Sehemu ya bustani ambayo ina miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, yenye udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu. Ambao husaidia miti hiyo kukuwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misitu iliyo na nyasi refu za rangi ya kijani, milima na mabonde pamojana barabara nyembamba ya vumbi, ambayo hutumiwa na watembea kwa watembea kwa miguu wanaokatiza katika eneo hilo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna maji yanayotiririka taratibu kupitia katika mfereji ulio na miamba au mawe makubwa.

Kijana wa kike akiwa anatoa elimu kwa watu waliomzunguka kuhusiana na miti, hapo chini kukiwa na miche midogo ya miti iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki ambayo huenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, kukiwa na barabara ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu, pamoja na alama zilizochorwa kwenye mti kwa kutumia rangi, ili usiweze kupotea.

Bustani kubwa ambayo ina miche mingi ya miti iliyopandwa katika mifuko midogo ya rangi nyeusi, ambayo ina udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miti hiyo kukua, na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya umwagiliaji wa miche midogo ya miti, ambayo imepandwa katika mifuko ya plastiki, iliyo na udongo wenye rutuba. Miti hiyo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Watu wakiwa wamesimama katika eneo ambalo lina miche ya miti midogo, ambayo imepandwa katika mifuko iliyo na udongo wenye rutuba na unyevu; ambapo inauzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika eneo la mashamba lililo na uwazi mkubwa, wakiwa wamechimba mashimo madogo kwa ajili ya upandaji wa miche ya miti katika eneo hilo.

Kijana wa kiume akiwa katika eneo lililo na bustani ambako kuna miche ya miti midogo iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, iliyo na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukuwa ambayo inaenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mimea uchipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo usahidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya chombo ambacho ndani yake kina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa ndani ya mabomba hayo yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka kwenye matundu madogo, ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mabomba marefu yaliyosimamishwa ya rangi nyeupe, ambayo yana matundu madogo ambapo miche uchomoza, ndani kukiwekwa maji yenye dawa na virutubisho muhimu ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji hayo inayosaidia mimea kukua.

Mboga za majani zikiwa zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambayo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mazao wa kisasa usiotumia udongo bali mazao hayo hukua kutoka kwenye matundu madogomadogo ya mifuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo chenye maji, ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hutoka katika matundu madogo ya mabomba ya rangi meupe, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huota kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zimekua kutoka katika matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mazao ambayo yanakua katika vikopo vyekundu vinavyodumbukizwa kwenye kwenye matundu ya mabomba ya rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa na mizizi inayodumbukia kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimiea kukua.

Mboga za majani ambazo zinakua kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao ambayo yanakuwa kutoka katika matundu madogo ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye mabomba yanayokuwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo hukua katika chombo ambacho kina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi kutoka katika vikopo vidogo, ambavyo vinadumbukizwa kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mazao ambayo yamekuwa kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba meupe na marefu ndani yake, kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakua kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao ambazo ni mboga za majani zinazostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake akiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu ya mifuniko, mizizi ikiwa inadumbukizwa kwenye vyombo vyenye maji, ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mich midogo ya mazao ikiwa inachomoza katika vikopo vidogo, ambavyo vinadumbukizwa kwenye matundu ya bomba refu la rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia miche hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia kwenye matundu madogo ambayo yapo katika bomba refu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, zinazosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani ambazo zinakua kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yanamaji yenye dawa pamoja na virutubisho, zinazo saidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo yana matundu madogo yanayotumika kwa ajili ya kupanda mazao yanayochipua kutoka kwenye matundu hayo, ndani ya mabomba kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho ambavyo husaidia mimea au mazao kukua.

Mbaga za majani, ambazo zinastawi kupitia katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanachipua kutoka kwenye makopo, yanayodumbukizwa kwenye mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani ambazo zimekuwa kupitia katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo kilicho na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mboga za majini pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea kukua.

Mboga za majani ambazo zimestawi katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukuwa kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea hiyo kuchomoza kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani ambazo zinakuwa kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye mabomba hayo yakiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani zikiwa zimepandwa katika makarai madogo ambapo ndani yake Kuna maji , yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu , ambazo husaidia mboga hizo kuweza kukua kwa haraka.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa mazao kwa makundimakundi, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa mazao hayo ambayo yanapelekwa viwandani ili kuchakatwa na kutengezwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Kijana wa kiume akiwa katika sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya upandaji wa mazao, ikiwa imefunikwa kwa kutumia vitambaa vyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua, mazao hayo hupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Sehemu maalumu ya shamba ambayo imetengenezewa uzio wa vitambaa vyeupe ambapo ndani yake kuna mazao yaliyopandwa, na vitambaa hivyo hidhibiti mwanga wa jua na wanyama ama wadudu wanao haribu mazao, yakiwa tayari hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao ya kijani ambayo yamestawi vizuri, wakiyachuma na kuhifadhi kwenye makapu waliyobeba mgongoni, ambazo hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa, na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Zao la mboga za majani ambazo zimepandwa kwenye shamba kubwa, zikiwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, mazao hayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa, kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Nyanya zilizoiva vizuri za rangi nyekundu zikiwa ndani ya makreti yaliyopangwa katika mitambo au mashine za kisasa za chuma, ambapo nyanya hizo kuchakatwa na kubadilisha kuwa katika kimiminika na kuhifadhiwa kwenye makopo au vipakiti za plastiki zinazoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Mazao ya mahindi ambayo yamepukuchuliwa na kuwepo njia zilizosambazwa na kuanikwa katika jua, ili zikauke na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu kama vile unga.

Vijana wa kike wakiwa katika shamba lenye miti mingi ya kahawa akiwa anakagua matunda ya zao hilo kama yapo tayari kwajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mazao ambayo yamekuwa katika eneo lililozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe, mazao hayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimepandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, mboga hizo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mashine ya kisasa itwayo trekta yenye matairi makubwa, ambayo inatumika kwa ajili ya ulimaji wa mashamba makubwa, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yaliyo na ncha kali, yanayotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Zao la nyanya zikiwa katika kiwanda chenye mitambo au mashine, ambazo zinachakata nyanya hizo na kuzihifadhi kwenye makopo au paketi za plastiki ambazo zinaenda kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mahindi yakiwa bado machanga, mahindi hayo pindi yatakapo kuwa hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kutengenezwa unga, ambao hutumika kwa mambo mbalimbali.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mananasi, ambalo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa, na kutengenezwa bidhaa mbalimbali kama vile juisi zitokanazo na zao la nanasi.

Kuku wa kisasa ambao wapo katika banda kubwa kuku hao hupelekwa viwandani, kwa ajili yakuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri nyingine ikisagwa na kuifadhiwa ili kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mahindi yakiwa bado ni mabichi hayajakomaa, mahindi hayo yakishakua tayari kupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kutengenezwa unga ambao unatumika kwa ajili ya kupikia ugali.

Kuku waliopo katika chumba kikubwa ambacho kina vyombo kwa ajili ya malisho ya chakula na maji, kuku hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama yao husafishwa vizuri na kuhifadhiwa ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba, ambalo limepandwa zao la nyanya zikiwa zimestawi kutoka kwenye miche mirefu, nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuhifadhiwa kwenye makopo au pakti za plastiki, zinazoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Vijana wawili wapo katika eneo lililopandwa mazao yaliyokua yakijani ambayo hupekwa viwandani ili kuchakatwa, na kua bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wakiwa katika zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia vyuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao hukatwakatwa na kuhifadhiwa katika uzito au kiasi sawa, kikifungwa vizuri na kupelekwa katika maduka makubwa ya kisasa au masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya rangi ya bluu wakiwa katika kiwanda ambacho kina mitambo au mashine za kisasa, ambapo nyanya zimepangwa juu yake zikichakatwa na kubadilisha kuwa kimiminika, ambacho kinahifadhiwa kwenye makopo au paketi za plastiki zinazoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba ambalo limezungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe, wakiwa wanafanya zoezi la kuvuna mazao hayo, na kuyahifadhi katika makreti ambayo yanapelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wa rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa ndani ya zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa vizuri na kupima, ikihifadhia na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mboga za majani ambazo zimestawi vizuri, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao husafishwa vizuri na kupimwa, ikihifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masoko.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani zilizopo katika mstari ulionyooka, ambazo hupelekwa viwandani kwajili ya kufanyiwa zoezi la uchakataji ili kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika mashambani kukiwa na bomba nene na refu lililolazwa kisha mabomba madogomadogo, kuchomekwa au kuunganishwa kwenye bomba hilo kubwa ambayo yanaelekeza maji kwenye miche au mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo kuna mabomba marefu yaliyo lazwa na kutobolewa matundu makubwa yanayo rusha maji kwa nguvu ambayo yanadondoka chini kwa njia ya matone kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, kukiwa na bomba ambalo linaleta maji kwenye kifaa kinachozunguka na kurusha maji kwa nguvu kubwa, ambayo yanadondoka chini kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na bomba refu lililotobolewa linalomwaga maji kupitia katika mifereji iliyoachwa baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumiwa kwenye mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kushuka chini kwa mfumo wa matone kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kusababisha udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Kijana wa kiume akiwa anafanya zoezi la umwagiliaji wa miche midogo ya miti ambayo imepangwa katika makundi, akitumia bomba refu ambalo linatoa maji kwa kasi kubwa na kuyaelekeza mahali ambapo yanamwagikia.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa. Ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kushuka chini kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji, ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, ukiwa na bomba refu na nene la rangi nyeupe lililotobolewa matobo makubwa, ambalo yanamwaga maji kwenye mazao yaliyopo shambani.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo; na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kufanya mazao kuwa na unyevu unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, ambapo kuna mabomba marefu yanayolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, kukiwa na bomba refu na nene lililolazwa pembezoni mwa shamba, kisha mabomba madogo madogo kuunganishwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na bomba refu na nene ambalo limetobolewa linalotiririsha maji yanayopita katikati baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unao tumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha matone ya maji na kufanya udongo kua na unyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao hutumika kwenye mashamba yaliyopandwa mazao kwenye mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi katikati ambayo maji hupita yakifuata mkondo huu uliopo baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yalipandwa mazao kwa mpangilio wa misitari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mazao hayo, ambayo hutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu yanalazwa kwenye mazao na kuelekeza maji hayo kutiririka kwenye miche ambayo huingia kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu kwa muda wote.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mti mkubwa ambao una matawi mengi yaliyoning'inia kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na mwanga hafifu wa jua, ukiwa unaonekana kwa mbali kutokana na kuwa jua linazama upande wa magharibi.

Mazingira ya kijijini kutokana na kuwa na nyumba chache za makazi ya watu bali kuna sehemu iliyo na uwazi mkubwa kwenye miti mingi na nyasi fupi za rangi ya kijani na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Mazingira mazuri yaliyo na mti mkubwa, vichaka vilivyofunga na nyasi fupi, katikati kukiwa na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto, kama vile magari.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu pembezoni kukiwa na kibanda kilichotengenezwa kawa kutumia fito ndefu pamoja na mbao kwa mbali kukiwa na mwanga hafifu wa jua kwa ajili jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na eneo kubwa lenye nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na miti iliyosimama mmoja mmoja kila mmoja ukiwa mbali na mwenzake kwa mbali kukiwa na vilima virefu.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama kukiwa na pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, pamoja na swala ambao wanakula nyasi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na kuvutia iliyo na mto mkubwa ambao unatiririsha maji masafi taratibu kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira yaliyokosa maji kwa muda mrefu au mvua, kutokana na kuwa na miti mingi iliyokauka na ardhi kavu pia kukiwa na safu za milima mirefu, ambazo zinaonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri yaliyo na miamba mirefu pamoja na miti na vichaka vya rangi ya kijani. Kwa mbali kukiwa na ukungu uliotanda, ambao huzuia mtu kuona kwa mbali.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lililo na uwazi, kukiwa na mfereji mdogo ambao unatiririsha maji kutoka pande za juu kushuka pande za chini. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na safu za milima mirefu zikiwa zinaonekana kwa mbali.

Mandhari iliyo na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, sehemu zingine zikiwa za wazi zilizo na nyasi fupi za rangi ya kijani pia kuna vilima virefu pamoja na mabonde.

Mto mkubwa ambao una maji mengi masafi yanayotiririka. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira ya misituni ambapo kuna miti mirefu na vichaka vilivyojifunga vya rangi ya kijani ,pia kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaotaka kukatiza katika eneo hilo.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, iliyo na vilima pamoja na mabonde kukiwa na barabara refu, ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu, ambapo pembezoni kuna nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Mazingira yaliyo na uoto wa asili wenye kijani kinachotoka na miti mirefu vichaka pamoja na nyasi fupi pia kukiwa na vilima pamoja na mabonde katika eneo hilo.

Mazingira ambayo yanavilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa na miti mingi na vichaka vilivyojikusanya sehemu moja uku sehemu zingine kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto mkubwa ambao unatiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu na kushuka ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na yakuvutia, yaliyo na miti mirefu i yenye matawi mengi, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na mlima wenye theluji katika kilele.

Mazingira yenye eneo kubwa lililo na uwazi ,kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini. Huku pembezoni kukiwa na nyasi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira yaliyo na sehemu kubwa iliyo na uwazi, kukiwa na mto ambao unaotiririsha maji machafu taratibu, kutoka ukanda wa juu kuelekea ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na nyasi pamoja na vichaka vifupi vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na milima mirefu ambayo ina miti, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, katika kilele kukiwa na wingu zito la rangi jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri ambayo yana barabara refu inayotumika na magari, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na milima na mabonde iliyo na miti mirefu, pamoja na vichaka.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama kukiwa na nyasi kavu za rangi ya njano na miti mirefu, iliyo na matawi ya rangi ya bluu pamoja na kundi kubwa la vifaru waliolala chini ya miti hiyo huku wengine wakiwa wamesimama.

Mazingira ambayo yana dimbwi kubwa lililojaa maji machafu, pembeni kukiwa na tangi dogo ambalo limetengenezwa kwa chuma chakavu chenye kutu, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyozunguka dimbwi hilo.

Mazingira yenye ukame kwa kuwa hakuna miti au mimea iliyostawi katika eneo hilo kutokana na ukosefu wa mvua kwani kuna mmea ambao una mizizi mirefu imayofika katika kina cha chini cha ardhi kutafuta maji.

Mazingira ya mbuga za wanyama kukiwa na pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani zilizopo katika eneo hilo; kwa mbali kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira mazuri yaliyo na uoto wa asili wa rangi ya kijani utokanao na: miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi; pia kukiwa na vilima pamoja na mabonde.

Eneo kubwa la tambarare lolilo na uwazi kukiwa na maji ambayo yanatiririka kupitia katika mifereji midogo iliyo na miamba, pembezoni kukiwa na nyasi fupi na vichaka vidogo vya rangi ya kijani

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama. Kukiwa na wanyama mbalimbali kama vile twiga mwenye shingo na miguu mirefu, punda milia akiwa na mistari ya rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na matawi yaliyoko kwenye miti mirefu.

Madhari nzuri na ya kuvutia yenye nyasi fupi, miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani, pia kuna vilima na mabonde na wingu lililotanda angani likimaanisha mvua inataka kunyesha.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na mto mkubwa, ambao unatiririsha maji yanayogawanyika na kwenda katika pande tatu tofauti tofauti, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vyenye rangi ya kijani.

Mazingira mazuri ambayo yana miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu pamoja na wingu jeupe lililo tanda katika anga.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye hali ya hewa ya kitropiki, ambapo kuna mto unaotiririsha maji masafi taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi, miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, iliyo na nyasi fupi za rangi ya njano, ikiwa na mnyama simba aliye lala, kwa mbali kuna majengo marefu ya ghorofa ambayo hutumika kama makazi au ofisi za biashara.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndnai ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula, ambapo mbuzi hao wanakula nyasi.

Mfugaji wa mifugo ambawo akiwa ni mbuzi akiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wanakula majani katika sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga, ambao wana manyoya ya rangi nyeusi na madoa meupe, wakiwa katika eneo lililopo wazi, likiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambapo wanadonoa punje ndogo za nafaka kwa ajili ya chakula.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe, wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mabati, ambapo kuna kuku wengi wanaokula vyakula kwenye sehemu maalumu, zilizotengwa kwa ajili ya malisho ya chakula na maji.

Kijana wa kiume anayefanya shughuli za ufugaji wa bata wa rangi nyeupe na nyeusi, akiwa anawamwagia chakula chini, wakiwa katika eneo ambalo limezungushiwa uzio wa wavu.

Wafugaji wa kuku wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyekundu wakiwa katika eneo lililo na uwazi kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambapo kuku hao hudonoa punje ndogo za nafaka zinazopatikana katika ardhi.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa amebeba mfuko ambao una chakula akiwapatia kundi kubwa la bata wengi wa rangi nyeupe, ambao wapo nje ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mianzi.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyeupe wakiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa bata wa rangi tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo moja, wakiwa wanakula chakula au nafaka ambazo zimedondoka kwenye ardhi.

Mwanamke anayefanya shughuli za ufugaji, akiwa anawapa kundi kubwa la kuku chakula, akitoa kwenye mfuko na kuwawekea katika vyombo maalumu, ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula. Kuku hao wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa uzio wa mabati.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makapu madogo ambazo zinauzwa, mfano wa mbegu hizo ni maharage aina tofautitofauti, mahindi, pamoja na karanga.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa mashambani kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mistari kukiwa na watu mbalimbali ambao wanapata huduma ya uuzaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, vilivyopangwa katika mistari miwili, kukiwa na mizani ambayo inatumika kupima kiasi cha mbegu unazohitaji, mfano ni maharage, mahindi na mchele.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, ambayo yana udongo mlaini ulio na rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua, katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambalo lina mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa ni hatua za kwanza za ukuaji.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa katika rafu za chuma, kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha bei inayoouzwa.

Mbegu za mahindi zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna udongo mlaini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao umesaidia mbegu hizo kuchipua katika mimea midogo ya rangi ya kijani iliyojipanga katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, zikiwa zimeifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la zao ambalo limeandikwa katika kifungashio hicho pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, ndani yake kukiwa kuna udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yaliyoandikwa jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea imechorwa pindi itakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo yenye muundo wa pembe nne, ukiwa na udongo ambao ni mlaini wenye rutuba na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hizo zimeandikwa kwenye paketi pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ilizisiaribike kukiwa na jina la mbegu hizo zimeandikwa juu ya paketi hiyo pamoja na picha ya mazao pindi itakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yamelazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki. Kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza jina la mboga hizo pamoja na picha ya kabeji vimeandikwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa, ambayo yametobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa unyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliotobolewa hudondosha maji kwa njia ya matone kufanya udongo kua na unyevunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua kayika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mwanamke akiwa ndani ya duka dogo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo, zingine zikiwa katika vifungashio vya plastiki; vimepangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma kwa mpangilo wa safu mbili.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa shambani kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, yanayofanya udongo kuwa na unyevunyevu, ambao husaidia mbegu hizi kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, nyingine zikiwa katika mabakuli kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao ambazo zimehifadhiwa katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la mbegu hiyo imeandikwa kwenye paketi, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, nyingine ikiwa katika mifuko ya plastiki kila mmoja ikiwa na kadi inayoonyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika kundi la zao la aina moja

Kijana wa kike ambaye amesimama katika duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizopangwa katika rafu za mbao, kukiwa na meza kubwa ambapo juu yake kuna vifurushi vidogo, vilivyo na mbolea au mbegu za mazao.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba, yaliyo na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, unaosababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makopo makubwa, ambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma na kufungwa vizuri ili zisiharibike, kukiwa na jina la mmea limeandikwa pamoja na picha imechorwa kwenye makopo hayo.

Mbegu za mazao ambazo zimepangwa katika makopo madogo yaliyo na udongo laini wenye rutuba na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Kundi la watu wakiwa wamesimama nyuma ya magunia makubwa ya rangi nyeupe mengine, yakiwa yanafunguliwa na kumwagwa mbegu za mazao mbalimbali ambao wamepatiwa kama msaada kutoka “USAID”.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki, ambayo yana udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo ya plastiki, kukiwa kuna udongo mlaini ulio na rutuba pamoja na unyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike. Kukiwa na jina la mbegu hizo limeandikwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika kundi la zao ya aina moja.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika mashamba makubwa kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki yaliona udongo mlaini wenye rutuba na unyevunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ya plastiki, yakiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mazao hayo limeandikwa juu ya hiyo pakiti pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika mimea midogo ambayo ni ya hatua ya kwanza ya ukuaji.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba ambalo lina udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, iliyo katika mpangilio wa mistari mirefu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika ndoo za rangi nyeusi zilizopangwa juu ya meza, iliyopo kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha, kukiwa na udongo mlaini wenye rutuba na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo zichipue katika mazao.

Mbwa wawili wakiwa wamelala ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na paa la mabati pasipo kuwa na milango, ambalo limetengenezwa likiegamia ukuta mrefu wa rangi nyeupe.

Madaktari wawili ambao ni wataalamu wa magonjwa wa mifugo, akiwa ameketi kwenye kiti amevaa mavazi meupe na mwingine akiwa amesimama aliyevaa mavazi ya bluu; akiwa amembeba mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango pasipokuwa na madilisha juu kukiwa na paa lililotengenezwa kwa bati nje kukiwa na vyombo ambavyo vimetengwa kwa matumizi ya malisho ya chakula na maji.

Madaktari wawili wakike na wakiume ambao wamevaa mavazi ya bluu wakiwa wana ujuzi wa kutosha kuhusu magonjwa ambayo yanawapata wanyama wa kufugwa, wakiwa wanamwogesha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe ili kuanza kumpatia huduma za matibabu.

Mabanda madogo, ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na mlango ulio na kitasa cha kufungia pamoja na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Daktari wa kiume anayejihusisha na magonjwa ya wanyama wa kufugwa aliyevaa eproni ya rangi nyeusi akiwa amembeba mbwa mdogo na kumpandisha juu ya meza ili kumpatia huduma za matibabu.

Madaktari waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe, ambao wamebobea katika matibabu ya magonjwa ya wanyama, wakiwa wanawatazama mbwa wakubwa na wadogo waliopo katika eneo lenye uwazi mkubwa wenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mbwa wa kufugwa wakiwa katika banda au eneo lililozungushiwa uzio wa chuma pamoja na wavu. Ndani kukiwa na sehemu maalumu ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbwa wawili wenye manyoya ya rangi nyeusi na ya kahawia, wakiwa wamefungua midomo wamekaa nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, ambalo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa hao.

Banda kubwa ambalo limeunganisha wa vyumba viwili ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na milango yenye vitasa vya kufungia na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa akiwa nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, akiwa anakunywa maji kutoka kwenye vyombo maalumu, ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya mallisho ya chakula pamoja na maji.

Daktari ambaye amebobea katika maswala ya matibabu ya magonjwa ya wanyama, akiwa ananyoa manyoya ya mbwa mdogo wa rangi nyeupe, aliyesimama juu ya meza akitumia vifaa mbalimbali kama vile mikasi.

Wanyama wa porini ambao ni nyoka wawili warefu, mmoja akiwa na ngozi ya rangi nyeusi, na wa pili akiwa na ngozi ya rangi ya kijivu, wakiwa katika kona ya chumba kilicho na nyasi fupi zilizokauka.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga. Mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na ngozi yenye mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe. Amesimama katika mbuga ambapo kuna miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni viboko wenye umbo kubwa, wakiwa ndani ya maji ambapo hupendelea kukaa huko, kwakuwa ngozi yao ni laini na hawana manyoya ya kuwakinga na mwanga mkali wa jua.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga wenye shingo na miguu mirefu akiwa na ngozi yenye mabaka baka ya rangi ya kahawia na nyeupe, amesimama ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kamba ambapo kuna miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mnyama wa porini, ambaye ni swala mwenye mapembe marefu yaliyojikunja, akiwa ana manyoya ya rangi ya kahawia, akila majani au nyasi fupi zilizopo katika eneo hilo la mbuga za wanyama.